Kampuni wa Safaricom kupitia mfumo wake wa ulipaji wa pesa ya Mpesa imeweza kuajiri watu wengi ambao wao uhudumu maduka ya kupeana. Kazi hiyo ya kutoa na kuweka pesa kwa Mpesa.

Sasa skiza, jinsi ambavyo mfumo wa ulipaji wa pesa kupitia kwa simu hufanya kazi ni kwamba, unaenda pale kwa duka ya mpesa kisha unapeana pesa yako mkononi alafu yule mtu mwenye duka atakuwekea pesa kwa simu yako, kisha waweza kumtumia mtu ako mbali.

Kunazo bima aina kadhaa. Kwanza kuna zile za magari, kuna za watu na pia kunazo za boda boda. Bima hizi husaidia watu wanaoendesha boda boda watakapopata ajali aina yoyote ile barabarani.

Kunayo matunda fulani ambayo inayoitwa watermelon tunda hili ni tamu sana iko maji maji mingi ndani yake na sukari iliyo tamu. Kila mara mtu unapo hisi kukata kiu basi ukikula utakuwa sawa.

Ili kuepuka matapeli ambao wakati mwingine waweza kusema kwamba ako na bima ilhali hawana, basi kampuni zingine kama Kenya Orient wameipatia na jinsi ya kuhakikisha kwamba ile bima yenye uko nayo ni sahihi.

Watu wengi nchini, hawajui hawafahamu vizuri mambo ya bima. Basi utapata kwamba si watu wengi wamechukua bima ikuwe ni ya biashara ama ni ya hali ya afya ama hata ni ya nyumba yao ni kwa sababu hawajafahamu sanaa inavyofanya kazi.

Hawa wakulima wengi huhimizwa mara mingi wajiunge na vikundi maalum ili kuwasaidia wanapouza bidhaa zao ama mazao yao, hii huwasaidia kupata bei mzuri na pia kupata wateja ambao watanunua mara kwa mara.

Unapotembea kila mahali haswa kwa vijana utapata kwamba wao wamevalia mikononi mwao utapata wamevalia kitu fulani kutoka jamii ya kimasai,. Hii watu wa masai wametumia kama kitega uchumi kwao ambapo inawapatia pesa.

Kwa sasa waweza kupata huduma ya pata bima ya biashara yako ukitumia tu simu yako, pale ambapo utaenda mtandaoni kisha utatafuta kampuni ambayo unaitaka halafu uchague aina ya bima unayotaka, hili jambo hurahisisha maisha.

Basi hapo nyuma kulikuwa na noti za Kenya ambazo zilikuwa zinameremeta kwelikweli ila walisema kwamba picha ya rais aliyekuwa kwa manoti hizo haikufaa basi zikabadilishwa na kuwa yenye tunatumia wakati huu.

Maduka ya mpesa yanajulikana sana nchini kenya maanake wao husaidia kufanikisha biahsra ndogo ndogo hasaa pale ambapo watu wanataka kuweka simu katika simu zao ama kutoa pesa yao kwa matumizi mengine.

Unapotembea mahali pengine Kenya, utapata kwamba kuna michoro aina aina hasaa yale ya wanyama pori hapa nchini kenya. Hii inafanywa na watu ambao wako na talanta mzuri sana vya kuchora watu mimi navipenda hii.

Ni jambo la kawaida unapotembea nchini Kenya ama barabarani, utapata ya kwamba watu kandokando ya barabara wameweka bidhaa ambazo wanaziuza, hii ni kwa sababu labda hawajapata nafasi ya kutosha ndani ya chumba.

Kunazo bima aina kadhaa, kando na ile ya magari na ile ya afya ya mtu kunayo bima ya nyumba. Kwamba iwapo nyumba yako itachomeka ama kuibiwa basi kampuni itagharamia hasaa hiyo.

Biashara ya kuuza nguo za mitumba hapa mjini Kenya imenoga kweli kweli, kila mara ukitembea mjini, hasa kwenye vichochoro utapata wauzaji wengi ambao wametaandika nguo zao wakingojea wateja wao wanunue.

kwa sababu nchini Kenya hatutengenezi magari basi utapata kwamba magari yanayoendesha nchini Kenya zimeletwa kutoka nchi za ng'ambo. Sasa utapata barabarani magari haya huwa yanasafirishwa na gari lingine kubwa.

Ukitembea kwenye viwanda vya kutengeneza magari utapata kwamba kila mtu pale anatengeneza tu upande mmoja wa gari. Sio mtu mmoja anatengeneza gari yote. Kisha baadaye gari hilo linakutanishwa linakuwa chombo kimoja.

Katika mambo ya biashara ya pesa, kunakuwa na kazi ya ubadilishanaji wa kifedha, kwa mfano dola ya marekani huenda inanunuliwa na shilingi kiasi fulani na kuuzwa kwa shilingi kiasi fulani.

Mara mingi ukitembea mijini hasa pale sokoni, utapata kuna vichochoro kadhaa, na ukiingia pale ndani utapata pia kuna watu ambao wanajitahidi kufanya biashara sawa hasa ya kuuza nguo aina ya mitumba.

Katika nchi yetu gari la toyota prado hasa ile ya tx inajulikana sana na watu tajika manake wao hupenda gari hili hundesha kwa kazi mno.

Haya basi mtu unapotaka kutayarisha chakula chako, huwa kuna vitu wewe ama zile vitu ambavyo unazitumia kutengeneza. Kwa mfano, utaweza ongeza nyanya, pilipili hoho ama dania ama pilipili ile ya kawaida.

Mara kwa mara utapata wanaume wanapenda kunua gari la rangi jeusi. Wao husema, gai hili ni la kiume ukilinganisha na gari la rangi ya tuseme nyekundu ama gari la rangi ya manjano. Je unapenda gani?

Mara nyingi ukitembea sokoni, waweza pata wafanyi biashara wamebandika maandishi kwenye duka yake ya kusema kwamba yeye anauza bei nafuu, hii ni kumaanisha zile bidhaa ambazo anaziuza kwa mara mingi utapata anauza kwa pesa ya chini.

Kampuni ya mercedes ya kutengeneza magari mazuri kampuni hii lina makao yake kwa ujerumani, na magari yake huwa ni mazuri mno, maana waweza kutegemea kwa usalama na pia kwenda.

unapotembea kwenye maeneo ya mt kenya utapata kwamba wakulima wamekuja pamoja nakutengeneza kundi ambapo mara mwingine yawezakuwa niya waziwa sasa wakulima ya maziwa wanaleta maziwa yao ilikuuza zikiwa pamoja

Watu wanaposherehekea sherehe fulani kama ile mtu anapohitimu shule basi wakati mwingine wao hutengeneza pesa zikae kama mau. Hii ni pesa mingi sana za yale manoti ya shilingi elfu moja.

Unapotembea barabarani utapata kwamba kuna magari aina mingi . Mojawapo ni ile inaitwa Hino ambayo imetengenezwa mji wa Japan utapata kwamba wakenya wengi wanaiendesha kwa sababu wanaweza kufikia bei yake.

basi ukiwa katika eneo la bima Kenya, hasa wale gatuzi Nyeri, utapata kwamba kuna sehemu inaitwa kieri wakulima pale ni watu hodari sana wamejiweka katika kikundi ili kukusanya mazao yao.

Unapotembelea mfanyibiashara ambaye kazi yake ni kuuza magari ,basi utapata kwamba pale kuna magari aina ya aina. Kuna magari madogo ile ya watu wanne na pia kuna magari makubwa kama lori ya kubeba mchanga.

Nchi ya Tanzania inajulikana sanaa kwa kupandaa mimea ya aina ya vitunguu wao hutuuzia sisi wakenya kwa ujumla ndiposa kwa mara mingi utapata kwamba sisi vitunguu Huwa bei ghali sanaa kushinda Tanzania .

Mara kwa mara viatu ambavyo huuzwa kando ya barabara huwa ni viatu vya mitumba. Mara mingi viatu hivi vinauzwa na bei ya chini mno hazikuwi bei ghali na mtu unapoenda kuitumia basi itakusaidia kutumia kwa muda.

katika vyo vikuu nchini kenya utapata kwamba kuna mpango ambao umewekwa ambapo wasomi kutoka hapa kenya wanaweza kuenda shule zingine pale ngambo na wale wengine wa shule ya ngambo waje hapa kenya ilikubadilishana mawazo.

Unapotembea mijini ya kenya ama sokoni barabara ya kando kando yake utapata kuna wachuuzi ambao wanauza nguo aina kadhaa kuna wale wa kuuza nguo za soksi na utapata kwamba wao huuza bei nafuu.

Magari ya mitsubishi hutengenezwa na kampuni inayotoka Japan, magari haya ni mazuri maanake hudumu na pia sio ya bei ghali hivo, basi kila mmoja aliye na pesa anaweza akainunua.

Ni gari la kifahari ambalo huitwa Toyota Prado huwa imetengenezewa na kampuni ya toyota iliyo na makao yao kuu nchini Japan. Kampuni hii inatengeneza magari mengi sana na inaipatia nchi ya japan pesa mingi.

Magari mapya yanapoletwa hapa nchini Kenya, hasa pale Mombasa, utapata kwamba yamepangwa kwa laini vizuri sana, kila alafu mwenyewe anakuja kuchukuwa magari yale inakuwa ni kazi rahisi kwake.

Mara mingi panapo kuwa na sherehe ambapo kuna magari mingi ama wageni wengi wamekuja utapata kwamba kuna watu fulani ambao watapewa jukumu ya kulinda magari yao yasije yakaaribiwa na wakora.

Wakati mwingi unaweza pata mtu anakuambia aidha, umtumie pesa kwa mpesa ili akupatie pesa aliyo nayo mkononi, ama wewe mwenyewe pia wakati mwingine unataka pesa hizo ,sasa unamtumia kwa mpesa.

Mfanya biashara hua anahuzunika sanaa pale ambapo wateja wengi hawajamtembelea kununua bidhaa zake maanake unajua zikikaa zitaanza kuoza na kuharibika na mfanyabiashara ataenda hasara

Gari linapo kuwa mpya unapo inunua kabla ya kutumika na mtu mwingine, basi kwa mara mingi huwa bei juu. Manake aijawai tumiwa. Lakini ikiwa ni ishatumika na mtu mwingine basi bei yake hushuka sana. Hata we mwenyewe ukiinunua mpya bei yake itashuka.

Kutoka mwaka wa elfu mbili na ishirini, watu nchini Kenya wamezoea sana kufanya shughuli za ama kulipa bidhaa zao wakitumia njia ya mpesa. Huu ni mzuri kwa sababu pesa yako si rahisi kupotea.

Mboga aina ya kabegi hupandwa sana na watu wengi. Hii ni kwa sababu haichukui muda mrefu, huchukua tu muda wa miezi mitatu shambani na yako tayari kuliwa na pia ukiuliza watu wengi hupenda kukula wakichanganya na chakula chingine.

Mtu unapotembelea kwenye kiwanda cha kutengeneza magari hasa basi utapata kwamba zinatengenezwa kando kando sehemu moja hutengenezwa kando kisha baadaye zote zinaletanishwa pamoja ili kutengeneza kuunganishwa kuwa chombo kimoja.

biashara ya kuuza maziwa inajulikana sana nchini kenya hii ni kwasababu watu wengi upenda kunywa chai hapa nchini kenya na hivyo kutengneza chai itabidi umetumia maziwa kwa watu wengi.

Kampuni ya bima ambalo inaitwa Madison ambayo huwa na bima Moja ambayo ni ya kusaidia watu ambapo wanapata ajali haidha ya Barabarani ama mahali popote pale hii husaidia kugharamia matibabu mtu anapopata ajali hiyo.

Mara mingi ukitembea sokoni utapata kwamba, wale watu ambao wananunua vyakula mara mingi huwa ni kina mama. Pia wanaouza bidhaa hizi mara mingi pia huwa ni kina mama. Wao ndio wanashughulikia sasa sana chakula.

Mara mingi unapotembea kwenye miji mikuu, utapata kwamba, yale masoko ambayo yanauza vyakula huwa zimetengwa mahali fulani, ili wateja waende wakitembea, wakiziangalia zile ambavyo wangependa kuzinunua.

Unapo enda sokoni utapata kwamba kina mama mara mingi huwa ndio wanauza bidhaa yale. Halafu pia utapata bidhaa ambao wanaziuza wamezianika ili mteja ambaye angetaka kuzinunua ako na uhuru wa kuchagua yale ambacho anakitaka.

Unapotembea kwa nchi jirani ya tanzania, utapata kwamba watu wengi pale wanavalia nguo aina fulani hasa kina dada, wao huvalia nguo sanasana ya vitenge, nguo hizi ni mzuri sana na ina...

Unapotembea sokoni, kisha ukitaka kununua aina ya vyakula ni vyema kwanza utembee uangalie ni zipi zilizo nzuri zaidi, kisha uchague ile unayo penda lakini kwa mara mingi zote hua mzuri maanake hamna mtu anayeleta chakula mbaya ya kuuza.

Unapotembea popote pale nchini Kenya mara mingi utapata maduka ya mpesa kila mahali, manake watu hutumia sana, ilikutoa pesa kwa, pia kutuma pesa na kufanikisha shughuli zao za kila siku kwa biashara.

Tuseme hapo mwaka wa elfu mbili na kumi mtu ungepata noti ya elfu moja za kenya za wakati huo zilikuwa na dhamani ya juu sana maanake ungeweza kufanya kazi mingi nayo ikilinganishwa na wakati huu ambapo noti hiyo pengine haina dhamani kubwa sana.

Shirika la Kenya Airports Authority, hiyo ndio inayoshughulikia bidhaa yote inayoingia nchini Kenya na inayo toka nchini Kenya. Basi ikiwa we ni mfanyi biashara na umeaguza bidhaa zako kutoka nchi za ng'ambo basi utaenda pale Kisha uchukue bidhaa zako baada ya kulipia ada.

Kunazo kampuni aina kadhaa. Kuna zile ambazo zinapeana bima ya afya kwa watu. Kampuni hizi ni kwamba mtu unalipia pesa kiwango fulani kisha baadaye ukiweza kuwa mgonjwa itagharamia malipo yako ya hospitali.

Sehemu ya mlima kenya utapata kwamba wakulima wa ng'ombe wa kutoa maziwa wamejipanga kwa vikundi ambapo wanaenda pale kuzalisha maziwa kisha wanauza ikiwa moja kwa bei iliyomwafaka.

Baadhi ya watu nchini Kenya hupenda sana mimea wa viazi manake unawapatia mavuno wa viazi na chakula hivi huweza kukuliwa pekee yake ama kuchanganyiwa na chakula kingine na kukuliwa pia na ni tamu.

Kunao kinywaji ambayo ni ya Coca-cola hao watu hupenda sana kuinywa ikiwa ni baridi. Hasa wakati ambapo kuna joto jingi. Alafu unaenda pale dukani kuagizia kinywaji cha Coca cola ikiwa baridi. Watu wengi hupenda sana kinywaji hili.

Ni vema mtu yeyote yule uwe mfanyikazi ama pia hata hauna kazi kuchukua bima la afya. Maanake ugonjwa waweza pata mtu yeyote ile. Yule mtu yeyote yule haijalishi unafanya kazi ama haufanyi kazi itakusaidia.

Unapo tembea katika maeneo ya Kakamega utapata kwamba watu wengi pale hutumia baiskeli kama njia ya kusafiri pia wao hutumia kubeba abiria hilo ni jambo geni sana kwa miji mingine hapa nchini Kenya.

Wakati huu unapotembea kila mahali hasa madukani utapata kwamba wamebadilisha njia ya kulipia bidhaa utapata kwamba wameibbbbandika ili mtu aweze kulipia kwa mpesa.

Unapotembea mashinani kisha uone mahali pamewekwa magari mengi alafu pia ukuwe ni mahali ambapo watu wamekusanyika basi hiyo ni ishara kwamba kuna sherehe inaendelea mahali hapo.

Mimi napenda matunda ya mananasi maanake iko na sukari na iko na maji maji mingi sana hata hivyo kuna rafiki yangu mwingine ambaye anapenda matunda ya ndizi yeye anasema ndizi hushibisha sana.

Magari ya kibinafsi ni tofauti tofauti, kuna yale makubwa na kuna yale madogo. Hii hutegemea kiwango cha pesa mtu aliyo nayo na pia inategemea aina ya gari ambayo mtu angetaka kununua, lakini yote ni salama.

Noti kubwa zaidi nchini kenya ni ile ya shilingi elfu moja. Hii ndo hupendeza watu wengi sana wakishika mkononi maanake inaashiria kwamba kuna pesa na unaweza kimu mahitaji yako ya leo na hata kesho.

Kenya kuna makampuni mbili zinazotambulika sanaa ya simu ambao pia na wao wamezindua mpango fulami ambao watu wanaeza lipia pesa yao kupitia kwa simu. Haya ni Mpesa ya safaricom na airtel money

Katika teknolojia ya kisasa kunao mfumo unalipa pesa ukitumia simu yako. Basi mtu anaingia kwenye simu lako kisha aidha unalipia bidhaa ama unatumia mtu pesa ukitumia rununu yako hii ni nzuri.

Kwa wafanyabiashara kunazo njia tatu ambapo wateja wako wanaweza wakakulipia pesa. Moja waweza tumia pochi la biashara, pili waweza tumia till number , tatu waweza tumia paybill number . Haya yote ni ya M-Pesa.

Maduka ya reja reja ndio ni mingi mno hapa nchini Kenya , manake watu wengi hawawezi kutengeneza maduka makuu, pia wakati mwingine si kila kitu watu watakuja kununua, hivo basi ndio maana maduka ya reja reja ni mingi.

Mtu anapokuwa na pesa hasaa ile noti ya elfu moja, basi inaashiria kwamba waweza kuwa wewe ni tajiri, maanake ukiwa na manoti yale mengi kama tuseme mia moja hivi, hiyo inakuwa ni shilingi elfu mia moja, basi waweza kukimu mahitaji kadhaa hapa na pale.

Kunazo magari zingine za kifahari, kwa mfano tuseme Lamboghini. Magari haya ni ya pesa nyingi mno na la kushangaza ni kwamba hutaweza kutumia mabarabara zote, wao hutaka barabara yaliyo nyooka vizuri na yasiyo na mashimo.

Unapotembea sokoni hasa soko ambayo inauza bidhaa ama chakula cha watu kukula, utapata kwamba kuna vyakula aina kadhaa kwamba kuna vyakula vya viazi, pia kuna machungwa na hata ndizi.

Wakati wa kutengeneza chakula, kuna vitu kadhaa ambazo waweza ongezea ili ziongeze ladhaa, kwa mfano dania ama tangawizi, vitu hizi huongezea ladhaa ya chakula na itakuwa inanukia kweli, tamu sana.

Wafanya biashara ambao wanafanya biashara ya kuuza na kununua magari utapata kwamba wao wametenga jumba moja kubwa ili kuhifadhi magari hayo yasije yakapigwa na jua ama kunyeshewa sana huko nje ndiposa wateja wao wapate yakiwa katika hali mzuri.

Siku Hizi Kuna kifaa maalum ambayo inatumia teknolojia ya ATM ambapo ni ya maziwa kwamba mtu unawekelea pesa unayotaka kisha unapewa maziwa kulingana na pesa ambayo umeilipia.

Magari mengi nchini Kenya huwa wamewekwa kiwango cha kasi ambapo Wanafaa kutopita barabarani. mara mingi utapata kwamba magari haya yafai kupita mwendo wa Kasi wa kilometer themanini kwa saa.

Ufikapo maeneo kama Mombasa utapata kwamba Kuna magari mingi ambayo yametoka nchi za ngambo kuletwa hapa Kenya ama pia nchi zingine za Afrika Mashariki, Magari haya Huwa ni ya wateja ambao watakuja kuzichukua.

Magari mapya huwa yanawekwa kwenye chumba maalum kabla ya kuuziwa kwa wateja wao. Hii ni kukinga kutokana na mambo ya hali ya anga yasije yakaharibiwa. Basi ni jambo mzuri kwa wanaouza magari ndiposa magari hayo yawe mapya.

Ikiwa wewe ni mfaye biashara na uliagiza magari kutoka nchi za ng'ambo. Na biashara yako tuseme iko maeneo ya Turkana, basi itakulazimu ibebe magari yale ukitumia gari lingine kufikisha pale

Ni jambo la kawaida kupata kwamba ,duka linalofanya biashara ya mpesa pia huuza bidhaa zingine kwa duka, hii ni kuhakikisha tu kwamba mfanyi biashara unapata pesa mingi.

Mara kwa mara wale watu mafundi ama pia ata waandishi utapata kwamba wanaovalia nguo fulani ya kufanya kazi yao wakati mwingi joto ukuwa jingi sana mwilini hivyo basi wakienda wakipata nafasi kidogo wanashusha ile nguo iliwapate hewa safi

Kunazo kampuni ambayo wana Fanya kazi Ile ya kubadilishanaji wa fedha. Hii ni kutokana kwamba kunao watu mjini Kenya ambao wanafanya kazi kwa nchi zingine, na hivo basi kwa wakati mwingine wanalipa pesa kutika za nchi ya ng'ambo.

Ukitembea kwenye kampuni kubwa kubwa utapata kwamba kuna mahali fulani ambapo pametengwa ili watu waweze kuweka gari zao wanapokuja kazini na kuiwacha pale hivo.

Kitambo miaka ya zamani kulikuwa na noti tofauti ya pesa ya kenya, noti hizi zilikuja zikabadilishwa hapo nyuma, hili kwamba watu ambao walikuwa wameficha pesa zao wazirejeshe kwenye mabenki

Unapotembea sokoni utapata kuna wachuuzi wengi ambao wanauza nguo .Nguo hizi kwa mara mingi huwa wanauza kwa bei nafuu na mara mingi utapata kwamba zile ambazo zilishavalia na watu wengine hapo nyuma.

Mfumo wa kulipa pesa kupitia rununu imerahisisha utendakazi wa watu wengi sana kwamba mtu sio lazima utembee na pesa mkononi mwako inabidi tu utembee na simu yako na unaweza gharamia kila kitu popote ulipo.

ukija kwa mambo ya bima kwa magari kunazo haina tofauti tofauti, kwa mfano kuna magari ya mizigo na kuna magari ya kibinafsi, basi utapata kwamba pesa ambayo kila moja analipia siyo sawa.

Miji mingi nchini Kenya huwa na soko ambapo kila mfanyibiashara anaweza enda pale na bidhaa zake kisha akauzia watu ambao watakuwa wakitembea wakiangalia zile bidhaa ambazo wangependa kuzinunua. Hii ni uchumi mdogo mdogo.

kunazo bima aina kadha, kuna ile ambayo inakukinga wewe mwenyewe mtu binafsi na kuna ile ambayo inakinga watu wengine wale utawasababisha hasara kwa mali yao. Lakini zote tu zinatekelezwa na kampuni moja.

Mtu unapokua na pesa ambazo labda si mingi na uko na mahitaji, basi itabidi umeifanyia hesabu pesa hio kuhakikisha kwamba imetosheleza mahitaji hasa utaanza na ile unahitaji kwa haraka.

Kunayo bima maalum ambayo imelengwa kwa wafanyikazi wa bodaboda. Hii bima inawasaidia pale ambapo unapata ajali na kuumiza mali ya watu wengine, ili kugharamia hasara itokanayo hapo.

Basi unapoenda katika eneo la kuuza magari ama ni kiwanda ambacho kinatengeneza gari, ama pia shirika ambalo linasimamia uingizaji wa magari nchini na kutoka utapata kwamba kunao magari mengi ambayo yamepangwa.

Kwa kampuni ambao wanafanya biashara ya kukodisha gari. Kwamba unaenda unakodisha gari kwa siku fulani ama kwa muda wa kiasi fulani, alafu pia ukishalipia sasa unakabidhiwa kifunguo cha gari hicho. Unaenda nalo mahali unafanyia shughuli zako ukimaliza unairejesha.

Ni muhimu kwa maduka ya kuuza nyama wawe na usafi maanake nyama ni chakula ambacho kitaenda kuliwa na binadamu . Hivyo basi wao wanafaa kuhakikisha ya kwamba mahali wanapofanyia kazi ni pasafi.

Unapotembea vijijini kisha uone magari mengi na pia watu wengi wamekusanyika basi hiyo inaashiria kwamba kuna sherehe au mkutano maalum unaoendelea karibu na hapo na watu wamejumuika kuja pamoja.

Njia ya malipo ya M-Pesa imerahisisha biashara kwa wafanyabiashara ndogondogo maanake mteja akija na anataka kulipia pesa yake basi inakuwa ni njia mwafaka zaidi ambayo si lazima mtu atembee na pesa mikononi.

Mtu unapokuwa na pesa mkononi ama kwa simu yako huwa ni furaha sana, maanake waweza kukimu mahitaji yako. Basi kuna mfumo wa ulipaji wa pesa ambao unaitwa Mpesa unamilikiwa na safaricom, mara mingi hii ndo watu hutumia.